Shambani kuna matunda ya nyanya ambayo yamepandwa. Kuna nyanya ambayo yameiva na ni ya rangi ya nyekundu, na pia kuna nyanya ambayo hayajaiva na ni ya rangi ya kijani. Nyanya haya yameshikiliwa kwa shina ya mti. Majani ya nyanya haya ni ya rangi ya kijani.